Hawa ni wachezaji wa mpira ya mguu ambao wako uwanjani labda wanafanya mazoezi au wakicheza. Wachezaji hawa ni walemavu, wamevalia jezi nyekundu zenye maandishi Kenya Mbele zikiashiria kuwa wanawakilisha nchi ya Kenya. Vifaa muhimu ya wachezaji hawa ni magogo. Magogo haya yametengenezwa mahususi kwa ajili ya michezo na yanawezesha wachezaji kusonga haraka na ustadi.

Hili ni rundo la folda ama faili, iliyopangwa juu ya kabati au sehemu ya kuhifadhia vitu ndani ya chumba. Folda ya juu kabisa ni ya bluu na inaonekana kushikilia elastic band . Chini yake kuna folda ya kijani na nyeusi. Zipo pia nyaraka au mafolda mepesi kati ya mafolda mazito.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya, ambaye amevalia shati nyekundu yenye nembo ya Kenya au maandishi ya Kenya mbeleni. Ni mraia wa Kenya, anaitwa Wesley Kimeli Sang. Ni yule mwanariadha wa watu walemavu, ana ulemavu kwenye mkono wake wa kulia.

Hawa ni wanaume wawili ambao wanafanya mazoezi ya ndondi ndani ya ukumbi wa mazoezi. Mwanaume moja amesimama ambaye amevalia sweta nyekundu akiwa ameegemea kwenye begi kubwa jeusi na jeupe ya mazoezi ya ndondi. Mwanaume mwingine licha ya kuwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu manne anatia bidii na azma licha ya kuwa mlemavu. Mandhari yanaonyesha madirisha makubwa kuta za rangi na vifaa vingine za mazoezi.

Hili ni eneo la burudani kwa watoto labda katika shule, bustani au kituo cha jamii. Kuna bembea ambayo imepakwa rangi nyekundu na nyeupe ambazo zimefungwa kwenye frame . Upande wa kulia wa picha kuna ukuta au ua uliotengenezwa kwa tairi ya magari zilizopangwa kwa wima hapo.

Huu ni ukurasa wa kitabu ambacho kinaonekana kuwa cha shule au cha watoto chenye picha tatu tofauti kinachoeleza shughuli tofauti tofauti za usafirishaji. Kuna lori ambayo imebeba mchanga, pia kuna gari moshi linapita kwenye reli na pia kuna mwendeshaji baiskeli anayeonekana akiendesha baiskeli vizuri.

Kuna ukuta ambayo impakwa rangi ya kijani kibichi. Ukingikoni imepakwa rangi nyeupe ambapo juu yake kuna kifutio kinacho tumika kufuta ubao mweusi. Kando yake upande kushoto kuna rula imeandikwa na maandishi mia moja. Jini sakafuni kuna vigae venye rangi ya kahawa.

Hapa ni mtoni ambapo kuna mwanariadha mmoja ambaye yuko kwenye boti ambaye anaonekana ni mwanamke ambaye amevalia nguo nyeusi na strips nyeupe, anaonekana amevalia miwani enye iko kwenye kichwa yake, ambaye jina yake ni Asiya Sururu, ambaye anaonyesha kuwa anafanya mazoezi katika mto Osie.

Hapa panaonekana kuwa maktaba ambayo kuna aina mbili ya vitabu ambao kuna zile za rangi ya sambarua na zile za rangi za waride. Viatabu zinaonekana kuwa na vya kiswahili ambao inamaandishi ambao vimeandikwa juu yake.

Hili ni eneo la michezo au uwanja wa wazi. Kuna tukio la michezo au la burudani labda mashindano ya mbio fupifupi. Kuna wanawake wawili walio mbele kabisa kwenye picha wote wakiwa katika mwendo wa kukimbia au kufanya mazoezi. Nyuma yao kuna watu ambao wamekaa kwenye viti vya plastiki vyeupe na vya bluu wakifuatilia shughuli hiyo.

Hawa ni wana riadha wawili ambao mmoja ni mwanamume mwingine ni mwanamke. Mwanamume amevalia shati ya manjano na kaptula nyeusi. Mwanamke amevalia kaptura nyeusi na shati ya manjano. Anaonekana kuwa wanashindana ambaye mwanamke anaonekana kuwa amejiziba kwenye uso huku ameshikilia kamba wote wawili. Mwanamume anaonekana kuwa yeye ndiye anaye mwongoza katika mwendo.

Huu ni ubao mweupe wa darasani ambao umetumika kuandika maelezo au maswali. Upande wake wa juu tunaona maandishi kama miezi Aprili na Mei. Chini ya kalenda tunaona mstari wa kwanza una tarehe ambao ni Jumatatu Februari 24, 2025. Pia kuna maswali ambayo ,*Samweli alijibuje Mungu alipomuita?"

Hili ni bango lenye orodha na kanuni za shule yetu au maandali muhimu yanayofuata shuleni. Bango hili limebandikwa kwenye ukuta wa matofali. Kichwa kikuu katika shule yetu kimeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe, kwenye sehemu yenye rangi ya kijani liyokolea ikiweka msisitizo wa jumla wa ujumbe.

Hili ni kundi la wanariadha, wanaowakilisha timu ya Kenya, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kofia nyeusi. Inaonekana ni gwaride au sherehe ya ufunguzi wa mashindano ya kimataifa, labda paralimpiki kutokana na kuwepo kwa wanariadha wawili kwenye viti vya magurudumu.

Hawa ni wachezaji wanaonekana ni wachezaji wa mpira wanaonekana wako kiwanjani aidha wanataka kucheza mpira au wako kwenye mazoezi. Wanaonekana wamevalia nguo za rangi nyeusi huku kuna kochi wao aliyesimama katikati mwao amevalia kinyasa cheusi na shati nyekundu .Anaonekana anawapa mawaidha au maelezo kulingana na mpira au watavyofanya mazoezi.

Huyu ni mwanamume ambaye anaonekana amevaa shati na blausi ya mikono mirefu na long'i inaonekana ya buluu. Anaonekana ameketi kwenye wheelchair huku ako na saa mkononi wa kushoto na vitabu amevishikilia kwenye mapaja yake akiegeza mkono juu ya vitabu hivyo.

Hiki ni kitabu, kinachoonyesha kuwa ni kitabu cha kompyuta cha wanafunzi wa darasa la saba. Kitabu kimeandaliwa kulingana na mtaala wa elimu unaozingatia umahiri ambao umetumiwa sana nchini Kenya CBC . Kuna mkono pia uliyovalia glavu, huku nyuma kukiwa na vifaa vingine vya kielektroniki vinavyohusiana na kompyuta.

Bango jeupe lililoandikwa na maandishi ya kijani kibichi linaloelekeza kwenye eneo la kusanyika wakati wa dharura ya moto likiwa limewekwa karibu na tanki kubwa la maji. Bango lenyewe limewekwa pahali hakuna udongo mwingi ama nyasi.

Huyu ni mwanamume mzee ambaye anaonekana kuwa kiongozi au mzungumzaji muhimu, akihutubia hadhara mbele ya bango lenye nembo ya jina, Kenya Institute of Special Education, amevalia suti ya blue na nyeusi, anaonekana kuwa umri mkubwa na ana uzoefu, ameshika karatasi mkononi na anazungumza kwenye microphone akionyesha kuwa anatoa hotuba ama anawasilisha.

Hii inaonekana kuwa hiki ni chumba cha utafiti, ambacho kwenye mlango wake kunaonekana kumeandikwa kwa kibao maandishi ambayo yako kwenye alama nyeusi ambayo imeandikwa Kemia labi na Bayolojia labi . Hii inaonyeshana kuwa inakaa ni ya utafiti.

Hii ni sehemu ya nje ya nyumba yenye bustani kubwa ya nyasi. Nyasi fupi iliyonyolewa vizuri inayoashiria bustani iliyotunzwa. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu ya nyumba inayoonekana kuwa na kuta zenye rangi ya majano au beiji na paa la vigae vyekundu au vya rangi ya machungwa.

Hiki ni kipande cha kiwanja, ambapo katika hiki kipande ya kiwanja kuna maua ambayo yamepandwa na ambayo mengi yao ni kijani, mengine yao ni ya manjano. Katika kiwanja hii kuna post ambayo inaonekana kuwa ni ya bendera, ingine kando ya hapo kuna tanki nyeusi ambalo linaonekana ni la maji, kando yake kuna kibao ambacho kimeandikwa sehemu ya kukusanyika wakati wa moto.

Hili ni tukio la bidhaa ambapo mwanariadha mmoja anaonekana akitoa msaada kwa mwanariadha mwingine ambaye amelala kifudifudi. Chini kwenye wimbo wa bidhaa huku akiwa amejifunika kitambaa cheusi. Nyuma yao kuna nembo ya neno "Omega" kwenye ubao huo neno hili linaonekana likiwa limengazwa. Pia, kuna namba nne ikionyesha labda muda au matokeo ya mbio.

Kuna kabati mbili moja nyeupe na nyingine ya rangi ya mbao. Kabati nyeupe iliyo kushoto Ina sehemu chache tu za wazi na chupa ya chuma. Inaonekana ndani ya moja ya sehemu hizo, kabati ya rangi ya mbao iliyo kulia ni ndefu zaidi na ina rafu kadhaa zilizojaa vitu mbalimbali kama vile vitabu au foda ikiwemo moja ya rangi ya machungwa na ingine nyeusi .

Huu ni mfumo rahisi wa kompyuta uliowekwa kwenye meza labda katika ofisi, shule au nyumba. Kuna monitor nyeusi inayofanana na zile za zamani yenye nembo ya Del chini ikionyesha nichapa ya Del na kibodi, panya, headphone , meza na vifaa vingine vimewekwa juu ya meza nyeupe yenye miguu ya chuma.

Hawa ni wanariadha wanne wakenya. Wawili wao wakiwa ni wanariadha wenye ulemavu, wakijiandaa au wakifanya mazoezi ya mchezo wa kupiga makasia katika eneo lenye maji mengi na mikoko. Wanariadha hawa wanaonekana kuvalia nguo ze nyekundu huku zikiwa na nembo ya maandishi ya Kenya mbeleni.

Hiki ni kitabu cha kiada cha darasa la pili ambacho kina mada inayoonyesha kuwa afya, usalama. Kitabu hiki ni cha darasa la pili, picha yake kuna watoto wadogo watatu. Juu yake kuna mvulana mweupe mwenye nywele za dhahabu akitabasamu na kuonyesha meno yake. Chini yake kuna watoto wawili ambao msichana na mvulana wamevaa jaketi za kuokoa maisha, wakionekana kujifunza kuhusu usalama majini. Picha ya chini inaonyesha msichana mweusi mwenye nywele zilizosukwa akitabasamu na kufikiria.